Jengo la benki ya Ekwiti liliopakwa rangi nzuri ya kuvutia, huku mbele ya jengo hilo kukiwa na vijana wawili wa kiume walio valia mavazi nadhifu sana .Jengo la benki ambalo limetengenezwa vizuri kwa vioo vilivyo bandikwa picha za mwanamke mwenye tabasamu pana pamoja na huduma zinazotolewa kwenye benki hiyo.

Wafanyakazi mashughuli wa benki ya ABSA, waliovalia mavazi nadhifu sana, wawili kati yao wakiwa wameshika bendera yenye nembo ya benki hiyo, wakiwa wamesimama mbele ya jengo la benki hiyo, huku nyuma yao kukiwa na ukuta uliopakwa rangi ya kampuni hiyo, pamoja na bango linaloelezea sifa za benki hiyo.

Eneo la wazi katika jengo la huku ukiwa na vijana wawili wa kike waliokaa katika sehemu hiyo yenye viti vizuri pamoja na meza ya kisasa, wakipatiwa huduma ya vinywaji balidi, na kijana mwingine wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana mikononi mwake akishika chupa ya vinywaji hivyo.

Eneo la mapokezi katika jengo kubwa la baa, ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hususan vinywaji baridi vyenye kilevi na visivyo na kilevi, huzwa huku kukiwa na kijana aliyevalia mavazi na zifu sana mwenye nyuso za furaha nyuma yake kukiwa na kabati lililosheheni vinywaji hivyo.

Eneo la baa katika jengo kubwa, mahali ambapo starehe mbalimbali hufanywa na vijana wa kike na wa kiume. Katika eneo hilo wauzaji wa vinywaji baridi vyenye kilevi na visivyo na kilevi huuzwa, huku kukiwa na vijana mbalimbali wa kiume na wa kike wakipata burudani tofautitofauti, ikiwemo vilevile pamoja na muziki.

Jengo la baa mahali ambapo uuzwaji wa vinywaji mbalimbali hususani vinywaji vyenye kilevi na visivyo vyenye kilevi, huku kukiwa na watu mbalimbali waliofika katika eneo hilo, kwa ajili ya kuburudika kwa starehe tofauti tofauti, huku kukiwa na meza maalum iliyosheheni vinywaji hivo.

Eneo la baa katika sehemu ya wazi mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hususani pombe zenye kilevi na zisizo na kilevi huuzwa. Huku kukiwa na bidhaa pombe hizo, zilizowekwa juu ya meza iliyopambwa vizuri.

Sehemu ya mapokezi katika jengo la baa mahali ambapo, watu unywa vinywaji mbalimbali vyenye kilevi na visivyo na kilevi kwa ajili ya kustareheka. Huku sehemu hiyo iliyopambwa vizuri kwa vinywaji vilivyowekwa katika makabati, yenye hadhi nzuri na meza zilizojaa vinywaji tofauti tofauti.

Wauzaji wa magari mbalimbali ususani magari ya kisasa yanayotumia mafuta pamoja na nishati ya umeme, huku mbele kukiwa na gari maalum lililotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa madirisha mapana pamoja na viti vinavyopendeza sana kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Gari la kifahari lenye rangi ya kuvutia, huku likiwa limepambwa kwa taa zinazoonekana vizuri, vioo vyeusi pamoja na matairi yaliyotengenezwa vizuri, likiwa limehifadhiwa mahali ambapo ni maalum kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Sehemu ya wazi mahali ambapo uuzwaji magari tofauti tofauti hufanyika, hususani magari yanayotumia mafuta ya petroli na dizeli, huku kukiwa na magari mawili makubwa yenye rangi nyeusi ya kifahari sana yakiuzwa katika eneo hilo lililoandikwa yundai.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, lililoandikwa kwa lugha ya kingereza "New Nginda Dairy" pamoja na maandishi mengine yanayosomeka kwa lugha hiyo. Huku kukiwa na vijana wa kiume na wa kike, wakisubiri kupatiwa huduma hiyo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa masafi ya ng'ombe likiwa limeandikwa kwa maandishi ya kiswahili pamoja na kingereza, maziwa freshi picha ya mtoto pamoja na maandishi ya lugha ya kiingereza "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na milango iliyopakwa rangi vizuri na kuandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza kama, "Crystal, milk ATM, fresh milk". Pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku duka hilo likiwa limepakwa rangi nzuri ya bluu iliyokoza rangi ya kuvutia, maandishi yaliyochongwa vizuri katika bango kubwa na kuandikwa kwa lugha ya kiingereza "mount milk depot".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku nje ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "HEMES DIARIES" pamoja na kijana wa kiume alievalia mavazi nadhifu sana akiwa amesimama katika dirisha la duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa kukiwa na kijana aliyevaa nadhifu sana akipatiwa maziwa na kijana. aliyendani ya duka

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku kukiwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu. Akibonyeza kitufe kidogo kilichowekwa katika mashine maalumu, kwa ajili ya kujipimia maziwa kulingana na thamani ya pesa aliyonayo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku kifaa hicho kinachotengenezwa kwa mfumo wa kielektroniki na kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kikiwa kimechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yaani freshi milki.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku katika duka hilo lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia na ng'ombe anayekula majani, kukiwa na picha na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiswahili kama "freshi" pamoja na maandishi mengine yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza "freshi milki".

Duka wanapouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa pamoja na bidhaa nyingin, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, mbele yake kukiwa na mfuko uliowekwa maziwa yenye rangi ya kuvutia pamoja na maziwa mengine yakiwa imepangwa Kwenye makabati ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa kama maziwa safi ya ng'ombe huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu inayouza bidhaa za maziwa kwa njia ya kielektroniki kwa bei ya rejareja. Duka lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku duka hilo likiendeshwa kwa mitambo maalum inayotumia teknolojia ya kielektroniki na kuendeshwa kwa nishati ya umeme. Lililopambwa kwa picha ya mtoto mdogo mwenye nywele nyingi, vimiminika vya maziwa pamoja na maandishi na picha ya ng'ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku duka hilo likiwa limetengenezwa kwa njia ya kielektroniki, ambapo linauza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na kiasi alichonacho mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususan: mayai, mahindi, keki pamoja na biashara nyingine, hasa maziwa, huku ndani ya duka hilo ukiwa na maandishi yanayosomwa kwa lugha ya Kiingereza, "Royal Stacking", pamoja na picha mbalimbali zinazoonyesha aina ya bidhaa ndani ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku duka hilo lililopambwa vizuri kwa picha za ng'ombe pamoja na picha nyingine za kuvutia. Juu yake likiwa limeandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama "INVEMZ MILKI CENTRE", pamoja na duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa (safi ya ng'ombe) huku mbele ya duka hilo kukiwa na wanaume wawili pamoja na binti mmoja, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakingoja huduma kutoka kwa muhudumu wa duka hilo, huduma mbalimbali za maziwa, huku kukiwa na picha za ng'ombe anayekula majani kwenye kuta za duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe ,huku ndani ya duka hilo ukiwa na kijana aliyevalia mavazi na dhifu sana ,mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika meza na mkono wa kulia ukiwa umebeba jagi akimimina maziwa katika jagi la mteja aliyesimama nje ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu kinachotumika kwa kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Picha ya ng'ombe anaekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "QUALITY MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, jengo lililopakwa rangi ya kijani inayopendeza pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza na kupakwa rangi nyeusi yanayosomeka kama "Milk ATM Zone" huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akiingia ndani ya duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu cha kielectroniki kinachouza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja. Kifaa hicho kimepakwa rangi nzuri za kuvutia na kubandikwa picha ya ng'ombe anayekula majani, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza pamoja na kiswahili.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni maziwa safi ya ng'ombe, huku duka hilo likiwa limetengenezwa kwa kifaa maalumu kinachotumia teknolojia ya kielektroniki kuuza maziwa kwa bei ya rejareja; duka lililoandikwa maandishi ya kiingereza yanayosomeka kama "MILIKI EITIEM" pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalumu cha kieletroniki kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja, kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "milk atm" pamoja na picha ya ng'ombe anekula majani katika eneo lenye majani yaliyostawi vizuri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe, huku juu ya duka hilo kukiwa na bango lililoandikwa maandishi kwa rangi nyekundu pamoja na ya bluu yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza jiesipi milki pamoja na picha ya wanyama na mahitaji mengine ya duka yanayotolewa hapo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo lililopangwa vizuri kwa makabati yaliyowekwa kwa usafi na kupangwa bidhaa mbalimbali za maziwa, zilizohifadhiwa katika makopo na vifungashio vya kupendeza sana. Huku kukiwa na mdada aliyevalia mavazi nadhifu sana akinunua bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku katika duka hilo kukiwa na mashine ya kisasa ya kielektroniki inayouza maziwa kwa bei ya rejareja, ikiwa na maandishi yaliyoandikwa vizuri kwa rangi nyeusi na kusomeka kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku duka hilo likitengenezwa kwa mashine ya kielektroniki inayouza maziwa kwa bei ya rejareja, ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, yakiwa yamechorwa kwa rangi nyeupe inayovutia sana.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku yakiwa yamepakiwa katika makabati madogo madogo ndani, ya duka hilo yaliyo pangwa vizuri katika mpangilio unaotakiwa. Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwahudumia wateja katika duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa ya ng'ombe. Huku katika duka hilo kukiwa na vijana wawili waliovalia mavazi nadhifu sana, mmoja akiwa ameshika mkononi mwake kikombe kilichowekwa maziwa, huku mwingine akipatiwa huduma ya ziada katika duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku kifaa hicho kilichotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kinachotumia mifumo maalumu ambapo mteja hupatiwa huduma ya maziwa kulingana na thamani ya pesa yake, kilichochorwa picha ya ng'ombe pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani chakula pamoja na bidhaa mbalimbali za maziwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kifaa maalum cha kielektroniki, kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja kupitia mifumo maalum inayoendeshwa kwa nishati ya umeme ,huku katika mashine hiyo kukiwa na picha ya mtoto anayekunywa maziwa.

Duka linaloza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa pamoja na vinywanji. Huku ndani ya duka hilo, kukiwa na makabati yaliyopangwa vizuri, kwa bidhaa tofautitofauti, kama juisi za kopo, pamoja na maziwa ya aina tofautitofauti. Juu ya makabati hayo, kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kingereza "fresh milk".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe, huku juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "MILK BAR" pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiswahili maziwa. Ndani ya duka kukiwa na mhudumu maalumu anayetoa huduma kwa watu waliokuja katika duka hilo kujipatia huduma za maziwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe. Duka linalotegemea teknolojia ya kisasa ya kielektroniki, pamoja na kuendeshwa kwa nishati ya umeme ambayo hutumia mifumo maalumu ya kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Huku duka hilo likiwa limechorwa picha ya ng’ombe mweusi mwenye madoa meupe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa ya ng'ombe, huku likiwa limepakwa rangi ya bluu bahari ya kuvutia pamoja na nyeupe, likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM" pamoja na picha ya ng'ombe, huku ikiwa na kifaa maalumu kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kisasa hususani maziwa safi ya ng'ombe, lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia; likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza pamoja na kiswahili kama "MILK ATM MAZIWA", pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani katika eneo la wazi, huku maandishi mengine kama "MAZIWA FRESHI" yakipamba duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za majumbani, kama vyakula, maziwa, maji pamoja na mitungi ya gesi, huku juu ya duka hilo kukiwa na bango lililoandikwa kwa lugha ya kiingereza ''LIMURU DAIRY FARMERS'', pamoja na picha ya ng'ombe na vitu vingine.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku katika duka hilo kukiwa na mwanamke aliyesimama na tabasamu lenye furaha, aliyevalia mavazi nadhifu sana, nyuma yake kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani, katika kifaa maalumu kinachouza maziwa kwa teknolojia na rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na mashine maalumu ambayo inauza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja. Mashine hii ikiwa imechorwa picha ya mtoto aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika kikombe chenye maziwa ndani yake.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti kama mikate, mayai, nje ya duka kukiwa kumepambwa vizuri kwa picha ya ng’ombe anayekula majani, picha za mayai pamoja na picha ya mikate huku ndani kukiwa na mashine maalumu inayotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo ukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka kama "milk ATM", kifaa kinachotumia teknolojia ya kisasa kuuza mazao ya maziwa kwa bei ya rejareja pamoja na picha ya ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe kwa njia ya kielektroniki, ambapo mteja hupata bidhaa hiyo kulingana na thamani ya pesa yake. Duka hilo likiwa linauza vitu tofautitofauti, hususani bidhaa pamoja na huduma za kifedha kama "M-PESA."

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo ukiwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana akitoa huduma ya maziwa kwa mteja aliyeshikilia jagi dogo jeupe, huku muuzaa maziwa huyu akimimina maziwa ndani ya jagi hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku katika duka hilo kukiuzwa bidhaa mbalimbali kama maziwa ya ng'ombe ya mtindi pamoja na maziwa mengine safi, huku ndani ya duka kukiwa na bidhaa tofautitofauti zilizopangwa katika makabati yaliyowekwa katika mpangilio mzuri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa kumepangwa bidhaa tofautitofauti, maziwa yaliyowekwa katika maboksi maalumu pamoja na mikate. Picha ya ng'ombe anayekula majani ikipamba duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususa ni; maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili "Tamu Milk", maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe katika duka hilo, kukiwa na picha za ng'ombe anayekula majani, zilizobandikwa vizuri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe lililoandikwa kwa maandishi yaliyopakwa rangi nyeusi "Milk atm", huku mbele ya duka hilo ukiwa na wanaume waliovalia mavazi na zifu sana wakipatiwa huduma tofauti tofauti katika duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likitumia teknolojia ya kielektroniki, kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kwa wateja. Duka lililopambwa vizuri kwa rangi za kuvutia, pamoja na picha mbalimbali, hususani picha ya ng'ombe anayekula majani, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa ya ng'ombe linalotumia teknolojia ya kisasa na nishati ya umeme kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, huku likiwa limepakwa rangi bluu bahari ya kuvutia, maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "available milk flesh", pamoja na kifaa maalumu cha kupimia maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku katika duka hilo kukiwa na picha ya mtoto mwenye tabasamu tele, maziwa na kimiminika, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, "milk TM ", huku kifaa hicho kikitumia nishati ya umeme kujiendesha.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, lililotengenezwa kwa kupitia teknolojia ya kieletroniki, ambayo inahusisha ukusanyaji na uuzaji wa maziwa kwa bei ya rejareja, huku duka hilo likiwa limepakwa rangi ya kuvutia pamoja na picha za ng'ombe wanaokula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng’ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana wa kiume aliyevalia mavazi nadhifu sana, muuzaji wa maziwa katika duka hilo. Duka lililopakwa rangi nzuri, pamoja na milango iliyopakwa rangi ya bluu bahari.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa, huku duka hilo likiwa limepakwa rangi nzuri ya kuvutia global bahari pamoja na nyeupe picha ya mtoto mwenye tabasamu pana pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza milki mashine ambayo huuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku katika duka hilo kukiwa na kifaa maalumu, kinachouza maziwa kwa bei ya rejareja, kilichochorwa picha ya mtoto mdogo, aliyevalia mavazi nadhifu sana. Maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "milk ATM".

Samani za majumbani pamoja na mahosipitalini zimewekwa sehemu ambapo uuzaji wa bidhaa hizo hutumika

Wauzaji wa samani za majumbani na maofisini hususani zinazotengenezwa kwa mbao za samani, huku samani hizo zikiwa zimehifadhiwa pembezoni mwa barabara; samahani kama vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao ngumu na kupakwa rangi ya kuvutia vizuri, kwa ajili ya matumizi tofautitofauti ya majumbani.

Wauzaji wa samani za majumbani na maofisini, seremala aliyebobea katika kazi yake mikononi mwake akishika msumeno maalumu kwa ajili ya kukatakata mbao, ili kuzalisha bidhaa zinazotokana na mbao kama meza, vitanda pamoja na makabati.

Samani za majumbani pamoja na maofisini, zikiwemo mito iliyotengenezwa na kushonwa vizuri kwa vitambaa pamoja na magodoro, huku kukiwa na viti vilivyopangwa vizuri, meza za mbao pamoja na meza za kioo, samani nyingine za nyumba pamoja na taa za urembo.

Duka linalouza samani za nyumbani na maofisini, zinazotengenezwa kwa mbao na zisizotengeneza kwa mbao kama meza za kulia chakula, stuli pamoja na vigoda, masofa yanayotengenezwa kwa nyuzi pamoja na vitambaa vya kuvutia sana, huku kukiwa na mito iliyoshonwa vizuri kwa magodoro.

Eneo maalumu sehemu ambapo uuzaji wa bidhaa za majumbani ambapo dhamani za nyumbani zinauzwa makabati ya kisasa pamoja na taa za marumaru za kuvutia

Samani za maofisini, kama: makochi mazuri ya kukalia, meza nzuri za kisasa, makabati ya kisasa, taa zenye marumaru pamoja na milango iliyotengenezwa vizuri kwa mbao na kunakishiwa vizuri, zikiwa zimewekwa katika eneo ndani ya ofisi, sehemu ambapo uuzaji wa bidhaa hizo hufanyika.

Samani za majumbani na mahofisini viti vilivo tengenezwa vizuri vimewekwa eneo la barabara kwaajili ya matumizi ya ofisini hususani kwa watumiaji wa barabara hiyo

Samani za majumbani na maofisini, ama makochi yaliyoshonwa vizuri kwa nyuzi pamoja na vitambaa bora, viti vya kukalia vya maofisini, meza za kisasa, makabati ya mbao, vilivyowekwa sehemu ya wazi kwa ajili ya kusubiri wateja.

Eneo la wazi mahali ambapo uuzwaji wa samani za majumbani, hasa vitanda pamoja na magodoro yaliyotengenezwa vizuri huuzwa; huku katika duka hili kukiwa na vitanda vilivyopakwa rangi nzuri nyeupe inayovutia, na maandishi yanayosomeka kwa rangi nyeusi na kwa lugha ya kiingereza "BACH FURNITURES".

Uuzaji wa samani na majumbani, hususani makochi pamoja na vitanda vinavyotengenezwa vizuri kwa mbao pamoja na chuma zinazochomelewa kwa ustadi mkubwa. Huku zikiwa zimewekwa pembezoni mwa barabara, samani hizo kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaopita kandokando ya barabara hizo.

Mafundi seremala wa kike na wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana, wakibobea katika shughuli ya utengenezaji wa samani hususani za maofisini na majumbani, kwa kutumia mbao za asili, huku wakiwa katika karakana maalumu, wakiranda mbao kwa ajili ya maandalizi ya utengenezaji wa samani hizo.

Wauzaji wa samani za majumbani, hususani samani zinazotengenezwa kwa mbao pamoja na samani nyingine za nyumbani na maofisini, kama: viti, vitanda, makochi pamoja na meza mbalimbali za vioo na za mbao, picha za ukutani pamoja na urembo wa makabati na kwenye meza.

Sehemu ya wazi katika jengo la hoteli mahali ambapo watumishi pamoja na wateja mbalimbali hula chakula katika eneo hilo, huku kukiwa na wahudumu wanaofanya usafi na wateja waliokwenda kwa ajili ya kupata chakula, wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama pembezoni mwa eneo la mapokezi katika eneo hilo la hoteli.

Sehemu ya wazi katika jengo la hoteli mahali ambapo watu hupata chakula na kupumzika katika eneo hilo, lililopambwa vizuri kwa kuta zenye rangi ya kuvutia, taa zenye mwanga mzuri pamoja na picha mbalimbali za ukutani, marumaru iliyopambwa vizuri pamoja na makochi yenye ubora.

Eneo maalumu la kupatia chakula katika jengo la hoteli, mahali ambapo kuna viti vilivyotengenezwa vizuri na meza za kisasa, eneo ambalo wateja wa hoteli hiyo huketi na kupata chakula mbalimbali, kama chakula cha mchana na chakula cha usiku.

Eneo la wazi katika sehemu ya hoteli mahali palipowekwa viti vingi vya kisasa kwajili ya kupumzika wageni wateja wa hoteli hiyo huku kukiwa na eneo la mapokezi, sehemu ambayo wateja wa hoteli hiyo hupata huduma za maulizo katika hoteli hiyo.

Mhudumu wa hoteli, binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, akitoa huduma ya chakula kwa mteja aliyekaa katika meza za hotel hiyo kijana wa kiume, aliyevalia mavazi nadhifu sana, huku nyuma yao kukiwa na viti vingine vya wateja visivyo kuwa na watu katika jengo la hotel hiyo.

Eneo la mapokezi katika jengo la hoteli lililopambwa vizuri na kunakshiwa kwa urembo pamoja na sakafu inayovutia sana, huku eneo la mapokezi likijengwa kwa mbao nadhifu pamoja na marumaru, taa za urembo pamoja na maua ya kuvutia.

Eneo la mapumziko katika jengo la hotel mahali ambapo watu hupata chakula cha kila siku hususani cha mchana na chakula cha jioni, mahali palipotengenezwa vizuri kwa manukato pamoja na marumaru zenye kuvutia, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaopata chakula hapo.

Sehemu ya wazi katika eneo la hoteli mahali ambapo watu hupata chakula huku kukiwa kumepambwa vizuri kwa miti pamoja na mandhari ya kuvutia ya bustani inayopendeza, ndani ya eneo hilo kukiwa na meza za kisasa pamoja na viti, huku eneo la mapokezi likipambwa vizuri kwa vinywaji tofauti tofauti.

Duka la mtaa mahali ambapo watu hununua bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za majumbani huku ndani ya duka hilo, kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mwenye nyuso ya furaha akitoa huduma ya kuuza bidhaa kwa wateja walioenda kununua bidhaa hizo ndani ya duka lake.

Duka la mtaa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa tofautitofauti hususani; bidhaa za chakula, vinywaji pamoja na bidhaa nyingine nyingi, huku ndani ya duka hilo ukiwa na kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana, usoni mwake akijifunika barakoa kwa ajili ya kujikinga na afya.

Duka la mtaa mahali ambapo muuzaji wa bidhaa mbalimbali hasa matunda pamoja na mbogamboga za majani, huuzwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na mteja anayenunua bidhaa zilizopangwa vizuri katika meza ndogondogo, pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa katika magengeya dukani hapo.

Soko dogo mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hususani matunda pamoja na bidhaa za chakula kama mahindi, maharage, choroko pamoja na bidhaa za mboga ya majani huuzwa katika eneo hilo, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana muuzaji wa bidhaa hizo katika soko.

Soko dogo, mahali ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa Kama, nyanya na bidhaa nyingine za matunda zilizohifadhiwa vizuri katika meza ndogo ndogo zilizopangwa kwa ustadi mkubwa katika eneo Hilo kwa ajili ya kuvutia wateja.

Soko dogo maali ambapo kama vile maharage pamoja na bidhaa nyingine huku kukiwa na watu tofaut mteja pamoja na muuzaji katika soko hilo

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama: mbonga mboga, matunda pamoja na bidhaa nyingine hususani bidhaa za mashambani, huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana; muuzaji wa bidhaa katika soko hilo lililosheheni bidhaa nyingi tofauti tofauti.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa tofauti tofauti huuuzwa hususani bidhaa za chakula pamoja na urembo, huku katika soko hilo kukiwa na vijana wa kiume na wa kike wakinunua bidhaa za urembo ndani ya duka hilo; lililopangwa vizuri na kunakshiwa kwa bidhaa tofauti tofauti.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hasa mavazi tofauti tofauti hususani nguo kama mikanda ya ngozi

Soko, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama; vyakula, vinywaji pamoja na bidhaa za urembo. Huku katika eneo hili la soko kukiwa na watu mbalimbali; wakiume na wakike, wakinunua bidhaa tofautitofauti katika wauzaji walioweka bidhaa zao ndani ya soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani matunda na bidhaa za chakula huku kukiwa na bidhaa kama nyanya, pilipili hoho, vitunguu, nyanya chungu, mboga za majani pamoja na ndizi huku kukiwa na mwanaume mwenyw tabasamu akiwa na mwanamke wauzaji wa soko hilo.

Soko dogo mali ambapo uguzwaji wa bidhaa mbalimbali kama nyanya, vitunguu, karoti pamoja na bidhaa nyingine, ikiwemo matunda na mboga za majani zilizohifadhiwa vizuri katika meza na vifungashio maalumu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja, na wapita njia wanaotumia eneo hili.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, huku ndani ya soko hilo kukiwa na wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wa bidhaa hizo, waliofurika katika magenge mbalimbali ndani ya soko hilo, wakinunua bidhaa tofauti kama bidhaa za chakula, bidhaa za nguo pamoja na bidhaa za vitu vya kielektroniki.

Soko mahali ambapo uuzaji wa bidhaa tofautitofauti; kama bidhaa za chakula, mafuta ya kujipaka, urembo, pamoja na bidhaa nyingine, huku kukiwa na wauzaji wa bidhaa hizo waliovalia mavazi nadhifu sana wanawake kwa wanaume wakitoa huduma kwa wateja waliokuja katika masoko hayo kununua bidhaa.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama matunda, mboga za majani pamoja na bidhaa nyingine huku ndani ya soko hilo kukiwa na wauzaji wanaume na wanawake wanaofanya biashara ya kuuza mboga mboga pamoja na matunda katika soko hilo.

Soko mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika kama bidhaa za nguo za kike na za kiume. Huku katika soko kukiwa kumepangwa na kusimamishwa bidhaa mbalimbali hasa nguo za kike, magauni pamoja na nguo nyingine za kike zilizopangwa katika midoli iliyovalishwa nguo hizo.

Soko dogo mahali ambapo huuzwaji wa bidhaa mbalimbali kama vile; mboga za majani, matunda, pamoja na bidhaa nyingine ikiwemo; soksi, mikate na vitu vingine vilivyowekwa kando kando mwa barabara, sehemu ambayo watembea kwa miguu pamoja na magari hupita.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa tofauti tofauti hasa chakula, matunda pamoja na mbogamboga huuzwa, huku kukiwa na wauuzaji tofauti tofauti wa kiume na wa kike katika soko hilo, bidhaa zilizotandazwa chini na nyingine zikiwa zimewekwa katika meza zilizopangwa vizuri.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa tofautitofauti huuzwa kama vyakula, matunda pamoja na mboga za majani. Huku kukiwa na watu mbalimbali wanauza na kununua bidhaa sokoni hapo. Bidhaa zilizopangwa vizuri katika mabeseni yaliotandazwa chini na zingine zikiwa zimewekwa katika meza ndogondogo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa ususani bidhaa za chakula pamoja na matunda kama: ndizi, mafenesi, matiktiki maji, mananasi, machungwa na maembe. Huku bidhaa hizo zikiwa zimewekwa vizuri katika matenga yaliyopangwa kwa mpangilio sahihi juu ya meza, zilizotengenezwa vizuri.

Soko dogo mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hususani mazulia tofautitofauti, ya manyoya na yasiyo na manyoya. Yanayotumika kwa ajili ya upambaji wa majumbani pamoja na maeneo tofautitofauti, hususani katika nyumba za ibada.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama matunda pamoja na vyakula, huku kukiwa na meza zilizosheheni matunda tofautitofauti kama: machungwa, maparachichi, matikiti maji, machenza, mananasi, maepo, pamoja na ndizi.

Kijana wakike binti aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika eneo la ofisi mahali ambapo utoaji wa mikopo kwa taasisi mbalimbali pamoja na watu binafsi hufanyika. Huku akiwa ameketi katika kiti cha ofisi hiyo akifanya kazi yake kupitia kifaa cha kielektroniki kompyuta ya mezani.

Majengo makubwa, mali isiyohamishika iliyojengwa vizuri na kupakwa rangi nyeupe inayovutia, huku ikiwa imeezekwa paa la kisasa pamoja na madirisha ya vioo vilivyowekwa vizuri kwa mpangilio mzuri, huku ikiwa ni nyumba ya ghorofa moja.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo hayo kukiwa na duka linalouza bidhaa mbalimbali, hususani nguo, likiwa limeandikwa kwa nje maandishi yanayong'aa vizuri kwa taa nyeupe za kupendeza, yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "woolworths", huku duka hilo likiwa limepambwa kwa vioo safi vinavyoonyesha vizuri.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya majengo hayo kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za nguo za kike na za kiume huku ndani ya duka hilo, ukiwa na bidhaa za masharti yaliyopangwa vizuri kwa mpangilio ulio wa kuvutia huku kukiwa na mwanga pamoja na suruali zilizoning'inizwa.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiuzwa bidhaa mbalimbali; hususani bidhaa za kike, urembo pamoja na nguo tofautitofauti kama: kofia, miwani, cheni za shingoni pamoja na viatu vya aina mbalimbali.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku majengo hayo yakiuza bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za urembo, nguo za kike na za kiume pamoja na vitu vingine. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati maalumu, yaliyosheheni na kupangwa vizuri nguo za kike na za kiume, zilizowekwa na kuning'izwa vizuri pamoja na midoli.

Soko kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hususani bidhaa za chakula, huku katika eneo hilo kukiwa na sehemu ya wazi mahali palipo pendeza sana. Bidhaa tofautitofauti hasa bidhaa za chakula zikiwa zimehifadhiwa katika maeneo maalumu ili kuuzwa kwa wateja.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali, hususani vinywaji hufanyika, kama vinywaji vyenye kilevi na visivyokuwa na vilevi, huku katika duka hilo, kukiwa na mwanaume alievalia mavazi nadhifu sana akichagua bidhaa alizoshika mkononi mwake.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa hususani bidhaa za chakula na bidhaa nyingine kama nguo, huku kukiwa na sehemu wanapouza nguo mbalimbali za kike na za kiume zilizopangwa vizuri katika makabati maalumu pamoja na wateja tofauti tofauti, wanawake kwa wanaume wanaonunua bidhaa hizi.

Duka kubwa mahali ambapo uuzwaji wa bei zao tofautitofauti kama; vyakula, vinywaji, sabuni pamoja na vitu vingine hususan nguo, huku ndani ya duka hilo lililosheheni watu mbalimbali wakifanya mahemezi ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa tofautitofauti, ususani bidhaa za chakula kama: mahindi, maharage, mchele pamoja na bidhaa nyingine za nafaka huuzwa katika eneo hili. Huku zikiwa zimepangwa vizuri na kuhifadhiwa katika magunia safi yaliyowekwa katika mpangilio mzuri.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali huku zikiwa zimepangwa katika mtiririko kwenye makabati maalumu. Ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti hususani nguo zilizopangiliwa vizuri na kuhifadhiwa katika vifungashio vilivyowekwa kwa mpangilio mzuri.

Duka kubwa la kisasa, mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine; ikiwemo mafuta ya kujipaka pamoja na bidhaa za usafi na urembo, huku kukiwa na makabati maalumu; yaliyotengenezwa mahususi na kupakwa rangi nyeupe, yaliyohifadhiwa chupa mbalimbali zenye urembo.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika, hasa bidhaa za chakula pamoja na bidhaa tofauti zinazotokana na ngano, huku katika duka hilo kukiwa na vijana wawili wakiume na wakike, wakinunua bidhaa ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika hasa bidhaa za sabuni pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa usafi wa mwili na usafi wa mazingira ya majumbani, maofisini na mazingira ya kawaida kama: sabuni za unga, sabuni za kipande pamoja na vitu vingine vingi.

Soko kubwa la kisasa mahali ambapo uuzwaji wa bidhaa mbalimbali kama; vyakula pamoja na bidhaa nyingine biskuti, matunda, na vitu vingine hususani bidhaa za chakula huuzwa, katika eneo hilo lililopambwa vizuri, na kupangwa kwa mlolongo wa bidhaa kulingana na matumizi yake.